Wakati wa mvua mingi mafuriko hufanyika. Watu hawa wanamsaidia mama huyu mkongwe hili kuweza kutoka kwenye eneo hili na kuhamia pahala ambapo pamekauka waeza kuona maji machafu ambao wanatembea na si nzuri kwa afya yao.

Hapa ni hospitalini na mwanamke huyu ambaye ana raha na furaha ametoka kujifungua malaika huyo mdogo ambaye amemshikilia mikononi mwake.

Hapa kuna wamama wawili wanaotumia cherehani kutengeneza barakoa. Yaweza kuwa huu ulikua wakati wa Corona ambao kila mtu alihitajika kuvaa barakoa ili kujikimu ndio usipate ugonjwa huo.

Aliyevalia koti leupe ni daktari wa meno na anamhudumia mama ambaye ana shida. Anatumia kifaa cha tochi ili kuweza kuangalia pahali haswa panapomsumbua mama huyu.

Humu ni hospitalini na kuna daktari wawili ambao wanahudumia meno. Vilevile kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda na anaangaliwa kuona kama ana shida lolote kwenye meno lake.

Hawa ni daktari wawili ambao wamevalia barakoa za samawati na wana wiwani machoni. Twaweza kuona huyu mgonjwa ambaye amelazwa kitandani akiangaliwa meno kuweza kujua shida liko wapi haswa.

Hapa kuna wanawake wawili, mmoja wa hao wanadada ni kana kwamba ana mimba na ana maumivu mingi sana. Huyu mwanamke mwingine aliyevalia leso, ni kana kwamba yeye ni mkunga na amekuja kumsaidia kuzalisha.

Aliyevalia shati nyeupe na barakoa samawati ni daktari wa meno. Anamwangalia mgonjwa ili kuweza kujua shida iko wapi haswa.

Mhudumu huyu wa afya anampa mgonjwa chanjo. Ni kana kwamba wako hospitalini na mgonjwa amekuja akiwa na maumivu kwenye mwili yake.

Mwanamke huyu ana furaha riboribo. Ametoka kujifungua mtoto mchanga kwenye hospitali hii. Anaonekana kuwa na hisia za furaha na anapenda mtoto wake.

Hapa kumekuwa na mvua mingi ambayo imesababisha mafuriko. Twaweza kuona gari ambalo linajaribu kutoka kwenye mafuriko hayo na kupata pahala ambapo hakuna maji mingi.

Aliyevalia nguo nyeupe na ana miwani, ni muuguzi au daktari anayehudumia mgonjwa. Anataka kumpa chanjo ili kuweza kuingiza dawa kwenye mwili wake.

Huyu ni daktari aliyevalia koti leupe na anampa mtoto mchanga dawa. Mamake mtoto amemshikilia mwanawe kwa karibu na amevalia koti la rangi la waridi na anapendeza sana.

Mahala hapa, panaathirika na ukame. Pamekauka na panasikitisha. Nyumba hilo linajulikana kama manyatta , na watu wa kimaasai ndio huwa wanazitumia.

Waauguzi hao wawili ni daktari wa meno, wamevalia nguo za samawati na barakoa. Mgonjwa huyu anayejulikana kama mwanamziki Willy Paul, amekuja kuangaliwa shida ya meno.

Huyu ni mhudumu wa afya aliyevalia nguo ya samawati na barakoa ya samawati. Anatumia sindano kuweza kutoa dawa kwenye chupa hilo, ili kumpea mgonjwa.

Huku ni hospitalini na mahala hapa ni pahala ambapo watoto wachanga waliozaliwa huwekwa. Mwanaume huyu anafanana ni kama ana furaha mingi sana kwa kuzaliwa kwa mwanawe.

Humu ni hospitalini na mtoto mchanga anapewa dawa na muuguzi aliyevalia nguo ya nyeupe, mtoto huyu ameshikiliwa kwa karibu sana na mama yake.

Mwanamke huyu ambaye amevalia blausi ya rangi la waridi na sketi nyeusi amechuchuma akiteka maji ya kuweza kutumia nyumbani.

Choo hii ambayo tumeweza kuiona, imetengenezwa na mawe na ina milango ya samawati. Hivi vyoo ni vile vilikuwa vinatumika wakati wa kitambo. Iwapo bado zipozinatumika kwa sasa, na iko kwenye mazingira safi.

Humu ni hospitalini na mhudumu wa afya anachanja mgonjwa dawa kwa kutumia sindano. Vile vile kuna mwanaume ambaye ameketi hapo kando, amevalia barakoa nyeupe na miwani anangojea wakati wake wa kuonwa na mhudumu huyo.

Hapa ni pahala pa kuchotea maji ,twaweza kuona watu hawa wawili wanataka kufungua sehemu hii ndiposa wenye kijiji wa hapo waweze kutumia pahala hapa kuchota maji.

Mwanamke huyu ambaye amevalia shati nyekundu na long'i nyeusi ni chura, ni mtu ambaye anaosha choo, ili ing'are na iwe safi kabisa.

Daktari wa macho anachunguza hali ya mgonjwa. Anaonekana akiwa anatumia vifaa vya kisasa na mashini maalum ili kuweza kuangalia na kujua ugonjwa huo unaoathiri mvulana huyo.

Hospitali hii iliyo katika eneo la Ahero limejazwa na maji wakati huu wa mvua mingi inayosababisha mafuriko. Hii ni shida kubwa kwa sababu watu wa eneo hilo hawataweza kuitumia hospitali hii.

Huku ni hospitalini na hawa ni madaktari wa meno. Vile vile kuna mtu ambaye amelazwa na anaangaliwa meno kwa kutumia hivi vifaa vya kiteknolojia, ili kuweza kustahimili na kuhakikisha kwamba meno yake yako sawa.

Hapa ni hospitalini na tunaweza kuona wauguzi watatu. Mmoja wao anahudumia mtoto mchanga ambaye amezaliwa. Mwingine anamwongelesha mwanamke huyu ambaye ni mjamzito na ni kana kwamba anakaribia siku zake za kujifungua.

Baada ya mvua mingi barabara zimefunikwa na kufurikwa na maji, magari hayo yanajaribu kupata mwelekeo na mtu huyu ambaye anaskuma mkokoteni anajaribu kufika pahala ambapo pamekauka.

Daktari huyu aliyevalia shati nyeupe na ana barakoa ya samawati anatumia sindano kuweza kutoa dawa kwenye chupa hilo ili kumpea mgonjwa.

Vidonge vya dawa vilivyowekwa kwenye kibandiko cha plastiki na vinaonekana kuwa na rangi ya dhahabu na kuna kipima joto hapo kando. Mandhari ya nyuma ya nyekundu inaonyesha rangi ya damu.

Muuguzi huyu aliyevalia nguo nyekundu na ana barakoa ya samawati anamfunza msichana huyu kuhusu umuhimu wa kukuwa na meno safi na jinsi ambavyo anaweza kustahimili meno yake.

Nyumba ambazo zinapatikana kwenye vitongoji duni huwa zimejengwa vibaya. Wakati wa mafuriko kama huu, nyumba hizi huathirika sana na watu ambao wanaishi huko hulazimishwa kuhama.

Hili ni eneo lenye ukame sana kama vile Wajir au Marsabit. Watu hawa huwa na changamoto kubwa sana ya maji. Wamekusanya kwa wingi ili waweze kuteka maji. Wanatumia toroli kubeba vibuyu vyao vya maji.

Watu wawili wanatembea wakiacha nyuma mabakio ya mnyama anayefanana na ng'ombe au aliyekuwa ng'ombe ambaye ameaga dunia kwa minajili ya ukame na kutokuwa na maji.

Daktari aliyevalia koti jeupe la kitibabu anamchunguza msichana aliyeketi mbele yake. Amemshika msichana huyo kwenye mkono wa kushoto kana kwamba anaandaa kumpa chanjo au kumdunga sindano.

Aliyevalia vazi nyeupe na ana barakoa ya samawati ni muuguzi au daktari. Anampa mtoto mchanga chanjo na yule ambaye ameshikilia mtoto ni mama yake.

Mahala hapa pamekuwa na mvua mingi, ambayo yamesababisha miti kuanguka kwenye mto. Watu hawa wamejumuika hapa ili kuweza kushuhudia kile ambacho kimetokea.

Daktari huyu wa masikio anamwangalia mgonjwa ili kuweza kujua kile ambacho kinamwathiri. Huyo mgonjwa anatabasamu sana kumaanisha kuwa, matibabu ambayo anapata kule ni mazuri.

Mahala hapa pamekuwa na mvua kwa muda mrefu sana na imeenea kuwa mahala ambapo kuna mafuriko. Watu hawawezi kuishi hapa kwa sababu ya maji hayo mengi na mifugo pia yanaweza kukufa.

Mwanamke huyu amemleta mwanaye, aliye mchanga sana kukuja kuhudumiwa na daktari. Huku ni hospitalini na huwa pahala ambapo watu huenda kupata matibabu au kuangalia wanvyoendelea kiafya.

Aliyevalia koti nyeupe na barakoa ya samawati na amevalia miwani ni mhudumu wa afya au daktari. Anajaribu kutoa dawa kwenye chupa hilo kwa kutumia sindano.

Mtoto huyu mdogo wa kike yumo katika chumba cha matibabu cha mazoezi. Amevalia rinda jeupe na anasaidiwa kusimama au kutembea na watu wawili, mmoja akiwa upande wa mbele na mwingine akiwa nyuma.

Mzee huyu aliyevalia nguo yenye ni nyeupe, ni muuzaji wa dawa zenye miti shamba. Anajaribu kumwelezea mwenye pikipiki, mazuri ya kutumia dawa hizo, ili aweze kununua.

Mhudumu huyu wa afya ambaye amevalia shati nyeusi na nyeupe na ana barakoa ya samawati ni daktari wa meno. Twaweza kuona akimshughulikia mwanamke huyo ambaye ana nguo la rangi ya waridi.

Mtu huyu ni kama kwamba ana shida kwenye masikio. Na wahudumu hawa wa afya wanajaribu kumuosha sikio ili kuweza kutoa uchafu ulio humo ndani.

Mgonjwa huyu yumo hospitalini na anaonekana akiwa kwenye meza ya uchunguzi. Yuko katika mashine ya uchunguzi wa MRI, huku muuguzi au daktari akimsaidia.

Muuguzi huyu aliyevalia koti nyeupe anamwangalia mtoto huyo, ili kuweza kujua ana shida gani na ni kwa nini analia. Mamake mtoto anakaa ni kama ana huzuni mingi unapomwangalia usoni.

Huku ni hospitalini na daktari wa meno ako katika harakati ya kutibu mgonjwa. Amevalia blausi yenye samawati na barakoa nyeupe. Mgonjwa huyu amelazwa kwenye kitanda ili kupata matibabu.

Nyumba hili la ghorofa limeanguka, hii inaweza kukuwa ni kwa sababu haikujengwa vizuri, na hawakutumia vifaa ambavyo vinastahimili na vinaweza kulishikilia vyema. Watu wamekuja hapa ili kuweza kushuhudia kinachoendelea.

Hapa kuna watu wawili ambao ni daktari wa meno, mmoja amevalia koti au shati nyeupe na mwingine amevalia shati ya samawati, mwanamke mmoja amelazwa na anaangaliwa meno kujua shida iko wapi.

Hapa kuna mwanaume aliyevalia nguo ya manjano na samawati. Twaweza kumuona ametoka kutumia choo au msala hio ambayo ni ya kitambo tena sana.

Hapa ni hospitalini na matibabu hufanyika huku. Daktari huyu ambaye amevalia nguo ya samawati na kijivu na barakoa ya samawati, anampa mwanaume huyu aliyevalia shati ya kijani chanjo.

Mwanamke huyu aliyevalia nguo nyeusi ni mkunga. Twaweza kuona huyu mwanamke mwingine aliyelazwa chini na ana tumbo ambalo limefura kana kwamba ana mimba, akiangaliwa ili kujua kama mtoto ako sawa.

Hapa ni hospitalini na hawa wako katika chumba cha upasuaji. Twaweza kuona daktari hawa watatu ambao wamevalia nguo za kijani na barakoa ya samawati, wakifanya hilo kitendo la upasuaji kwa mgonjwa ambaye amelazwa.

Watu hawa wawili ambao wamevalia shati za samawati, ni wahudumu wa afya ya jamii. Wao hutembea kutoka nyumba moja hadi nyingine, wakitafuta watu wale wagonjwa ambao hawawezi fika hospitalini kwa urahisi.

Hapa tunaweza kuona mwanamke ambaye amebeba kibuyu iliyo manjano kwenye mgongo wake na amebeba mtoto mchanga humo mbele. Mandhari hii inaonyesha mahala ambapo pamekauka sana.

Huyu ni mama mpya na yumo hospitalini. Ameketi kitandani na kumbeba mtoto wake mchanga mkononi. Amevalia gauni la hospitali na anaonekana mwenye furaha na upendo mwingi anapomtazama mwanawe.

Huyu ni muuguzi, ambaye amevalia nguo la samawati na pia amebeba mtoto mchanga sana. Mtu kuweza kufanya kazi kama hii, anapaswa kuwa na uvumilivu na roho ya upendo.

Hapa ni hospitalini na kuna daktari wa meno ambaye anamhudumia mwanamke aliye na shida kwenye jino lake. Pahala hapa panapeana tiba la bure na inafanya kazi na serikali ya Kenya ikishirikiana na shirika la Kinga Afrika.

Watoto hawa wawili wanachota maji kutoka kwenye chanzo kilichokuwa na uchafu. Mmoja wa watoto hawa anashikilia chombo cha maji, wakati mwingine anajaribu kumsaidia. Mahala hapa panaonyesha kuwa, kunawezakuwa na changamoto wa kupata maji safi.

Binadamu huosha mikono ili waweze kukuwa na afya nzuri. Mtu huyu anatumia sabuni na maji kwa minajili ya kuweka mikono yake yawe safi, ndiposa aweze kukula na akuwe na afya nzuri.

Mvulana huyu amesimama akiwa pekee yake na ana wasiwasi. Anaangalia mjengo huo wa ghorofa ambao umeporomoka na kuanguka chini kwa sehemu moja.

Huyu ni muuguzi au daktari aliyevalia nguo ya samawati na nyeupe. Amevalia miwani pia. Mwanamke aliyevalia buibui amemshika mtoto wake anapochanjwa.

Usafi ni kitu cha maana sana, mwanamke huyo anamsaidia mtoto mdogo kunawa mkono. Wote wawili wamevalia barakoa za uso kwa ajili ya usalama ya kiafya. Kuna ndoo la maji na sabuni mbalo wanatumia kunawa.

Hawa ni wanawake watano aliyevalia samawati na nyeupe ni mkunga, waliobakia wana ujauzito. Yeye husaidia wajawazito ili kuweza kujua kama watoto wao wako sawa au kuwafunza mengi kuhusu msimu huu.

Hapa ni hospitalini na huyo aliyevalia nguo ya samawati ni kana kwamba yeye ni daktari na anataka kupea mtoto mdogo chanjo. Mtoto huyo ameshikiliwa na mamake na humo ndani kuna watu aina ainati ambao wamekuja kushuhudia kinachofanyika.

Huku ni mtoni na twaweza kuona mtu huyu ambaye amevalia suruali nyeusi na nyeupe na amefunika kichwa chake na kitambaa nyeupe. Anamsaidia huyo kijana kuvuka mto ili asichafuke.

Mwanamke aliyevalia shati nyeupe ni muuguzi au daktari wa masikio. Tunaona kama anasaidia mama huyo mkongwe kuweza kumuosha masikio ili iwe safi.

Huyu ni muuguzi wa afya au vilevile waeza kumwita daktari. Anatumia kifaa hicho cha sindano kuweza kutoa dawa kwenye chupa hilo ili ampe mgonjwa na afanye matibabu yake.

Mwanamke huyu amesimama kwenye eneo lenye ukamwe nyingi sana. Miti hayo yamedhohifika hadi hayana matawi yoyote. Ni kana kwamba hakujanyesha huku kwa muda mrefu sana.

Wanafunzi hawa wanaosha mikono yao kwa kutumia maji na sabuni ili kueneza usafi. Wamevalia suruali nyeusi, shati ya manjano na wamevalia barakoa.

Huyu ni mhudumu wa afya na tunavyoona anampa mgonjwa chanjo kwa kutumia sindano ili aweze kumpa dawa. Watu hawa wawili wamevalia barakoa ya samawati.

Wakati wa mvua mingi watu wengi huathiriwa na mafuriko waeza kuona mtoto yule ambaye amekwama na mifugo wakati huu wa mafuriko na hawa wanatembea kwenye maji machafu.

Madawa haya ya miti shamba yalikuwa yanatumika sana wakati wa zamani. Ijapokuwa bado kuna watu wakati wa sasa bado wanazitumia na wanasema zina nguvu nzuri na zinaweza kupea mtu nafuu.

Huyu ni muhudumu wa afya au daktari. Amevalia shati nyeupe na barakoa nyeupe. Anamwangalia mgonjwa mdomoni kuweza kujua kama ana shida ya meno au ana kidonda yoyote mdomoni.

Aliyevalia barakoa na koti nyeupe ni muuguzi au daktari. Anatumia sindano ili kuweza kutoa dawa kwenye chupa hilo na kumpa mgonjwa.

Hapa tunaweza kumwona muuguzi ambaye amevalia nguo ya samawati, akimchanja mwanamke huyu kwa kutumia sindano. Mwanamke amevalia miwani na barakoa ya samawati na amefunga macho.

Muuguzi huyu au daktari huyu anaonekana akimpa mwanaume huyo chanjo, kwa kutumia sindano, kana kwamba huyo mtu ni mgonjwa au amekuja kupata matibabu.

Huku ni hospitalini na mama huyu ameweza kujifungua na kupata mtoto. Hospitalini humu ina vifaa nzuri sana na inakaa yenye bei ghali.

Hapa twaweza kuona daktari wawili ambao wanashughulikia meno. Wamevalia shati nyeupe na ya samawati. Pia wamevalia barakoa ya samawati na kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda na anaangaliwa meno.

Huku ni hospitalini na mhudumu wa afya anachanja mgonjwa anayekaa kana kwamba ana maumivu mingi sana, mgonjwa huyu ni mmaasai kulingana na vile alivyovaa.

Huku ni hospitalini na kuna madaktari watatu ambao wamevalia nguo za samawati na barakoa ya samawati pia. Hapo kuna mgonjwa aliyelazwa na anaangaliwa meno wakitumia kifaa kinachofanana na tochi.

Vibuyu hivi vilikua vinatumika enzi za zamani, ila wakati wa sasa pia bado zinatumika. Vinaweza tumika kuweka maziwa au hata dawa za miti shamba.

Wauguzi hawa wawili, wanataka kunawa mkono kwa kutumia maji na hapo nyuma yao kuna afisa wa polisi ambaye amesimama na anajaribu kuangalia mitungi hayo.

Huyu ni daktari aliyevalia koti leupe na anampa mtoto chanjo. Aliyesukwa ni mamake mtoto ambaye amemshikilia mwanawe kwa karibu sana ndipo adungwe sindano.

Mwanamke huyu aliyesuka nywele na kuvalia blausi nyeupe, anaweza kuwa mhudumu wa afya au daktari na anamsaidia mgonjwa kuweza kumwosha sikio ndiposa wajue shida liko wapi.

Huku ni hospitalini na mwanamke huyu aliyevalia nguo la kijani anatabasamu na furaha nyingi sana, ametoka kujifungua mtoto mrembo na mtoto wake anakaa ametulia.

Kampuni ya freshlife imeweza kusaidia kutengeneza vyoo vingi katika nchi ya Kenya. Hawa watu wawili wanatabasamu usoni, kuashiria kwamba wana furaha riboribo kwa minajili ya yaliyotendeka.

Kijana huyu yuko hospitalini na ana maumivu mingi sana kichwani. Ni kana kwamba alikuwa amepigwa au alivamiwa na wezi.

Mhudumu huyu wa afya amevalia nguo ya samawati na wote wawili wana barakoa ya samawati. Anampa chanjo mtu huyu au mzee huyu ambaye anakaa ni mmasaai.

Huku ni hospitalini na twaweza kuona daktari aliyevalia nguo nyeupe na barakoa ya samawati akimdunga mtoto huyu sindano ili kuweza kumpa dawa. Mama yake anatabasamu mingi sana usoni.

Hii ni hospitali ya watoto na mkuu wa mkoa wa Kisumu gavana Anyango Nyong'o amekuja kutembelea watoto ambao ni wagonjwa ili kuwajulia hali na kuona walivyokuwa wanahudumiwa.

Kuna mafuriko pahala hapa na kulingana na jinsi ambavuo nyumba hizi zimejengwa, ni kana kwamba hapa ni kwenye kitongoji duni. Watu hawa wawili wanajaribu kutoka kwenye mafuriko ili waweze kwenda mahala ambako pamekauka.

Huku kuna mafuriko ya maji kana kwamba mvua ilinyesha nyingi sana. Twaweza kuona magari na bajaj zikiwa na shida kubwa sana kuweza kupita kwenye barabara hii kwa sababu hawawezi kuona vizuri wanapoendesha.

Eneo hili limeharibikiwa na mafuriko ambapo barabara imekatika na kuacha udongo ulio wazi. Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara, wakitazama hali hiyo kwa mshangao.

Gari hili aina ya Tractor linatumika kubomoa nyumba. Kwa mara nyingi nyumba hizi huwa zile ambazo hazijajengwa vizuri au zilizojengwa eneo ambazo ni za serikali. Pia hapo kuna polisi walio kwa minajili ya kueneza usalama.

Mahali hapa pametokea ajali na watu wengi wamekusanyika kuweza kuona kilichosababisha ajali hii na pia kusaidia wale ambao walihusika katika ajali hiyo.

Huku ni hospitalini na ni kama, mama huyu amejifungua watoto wawili na ameletewa watoto ili aweze kuwaona kwa mara ya kwanza na hao wahudumu wa afya.

Madaktari hawa watatu waliovalia koti ya samawati na wamevalia barakoa, wanafanya upasuaji na mgonjwa amelazwa kwenye hilo kitanda.

Aliyevalia shati nyeupe ni daktari wa masikio na anamwangalia mgonjwa huyu kwa kutumia kifaa cha kisasa kuangalia sikio lake ili kujua ni nini haswa ni shida.

Mama huyu ananawa mikono, kwa kutumia maji ni kana kwamba ana duka au anauza vyakula. Mvulana huyo naye anamwangalia kwa utaratibu ili kujua jinsi ya kunawa mkono vizuri.

Mahala hapa ni pa mfereji wa maji. Watu hawa wamekuja na vibuyu ili kuweza kuteka maji za kutumia nyumbani. Ukame ulio pahala hapa ni la kusikitishwa sana.

Wahudumu hawa wa afya ni madaktari wa meno. Twaweza kuona wakitumia vifaa vya kiteknolojia kuweza kumwangalia mwanamke huyu, ndiposa wajue ni shida gani haswa ambalo ako nayo.

Hapa ni kwenye mfereji wa maji. Twaweza kuona watu ambao wamekuja na mitungi yao kuchota maji ili kuweza kwenda kuzitumia nyumbani. Maji hayo huwa masafi.

Humo ni hospitali na kuna daktari wa tatu. Wamevalia nguo za samawati na barakoa ya samawati na nyeupe, ni kana kwamba wako katika harakati ya upasuaji wa mwili wa mtu.

Hii ni aina ya dawa ya mitishamba. Madawa hayo yalikuwa yanatumika wakati wa kitambo lakini pia wakati wa sasa, kuna watu ambao bado wanastahimili na wanaamini kuwa madawa hayo ni sawa.

Huku ni darasani, na wanafunzi hawa wamejumuika ili kuweza kusoma. Mwalimu wao amevalia shati nyeupe na longi ya samawati. Wanafunzi hawa wamevalia rinda ya samawati na la rangi la waridi.

Daktari huyu wa meno yumo kazini. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Amevalia mavazi za matibabu, gauni jeupe, glavu, barakoa, miwani za usalama na kofia ya kufunika nywele.

Watu hawa wamekuja kuangalia na kuweza kusaidia wale ambao wamekwama ndani ya ghorofa hili, linakaa ni kana kwamba halikukuwa limejengwa kwa kutumia vifaa vizuri.

Huku ni hospitalini na mhudumu wa afya ambaye ni daktari wa meno anamwangalia mgonjwa ili kuweza kujua tatizo liko wapi haswa. Anatumia tochi maalum ili kuweza kuona pahala ambapo pamefichika.

Hapa twaweza kuna kuna ajali imetokea na gari hizi mbili ambazo aina za lori ambazo zimegongana zimewaka moto. Watu hawa wamesonga karibu, ili kuweza kushuhudia kile ambacho kimetokea.

Askari huyu aliyevalia barakoa ya samawati anatumia maji na sabuni kuosha mikono yake ili awe safi ndiposa anapofungua milango mikuu hatakuwa anaambukizwa na ugonjwa wowote.

Kundi la watu wanafanya kazi katika eneo lililoathiriwa na ajali ambapo kuna mabaki ya majengo. Hao watu wamevaa mavazi za ulinzi na kofia za chuma wakijaribu kuhamasisha na kusaidia kuokoa waliobaki kule ndani.

Mwanamke aliyevalia vazi la samawati na ana barakoa ni mhudumu wa afya au vilevile unaweza muita daktari, anampa mtoto mchanga chanjo, aliyebebwa na mamaye.

Mtu huyu ambaye amevalia barakoa la samawati na shati nyeupe ni daktari wa macho. Anatumia kifaa cha kiteknolojia cha kisasa kumwangalia mgonjwa huyu ili kuweza kujua kinachoathiri macho yake.

Watu hawa wawili waliovalia barakoa, ni wahudumu wa afya au ni daktari wa meno. Wao wanahudumia mwanamke huyu, ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa na kumuangalia meno.

Hapa ni hospitalini na hawa wawili ni wazazi wa mtoto huyu mchanga ambaye ni kana kwamba ametoka kuzaliwa hivi karibuni. Mwanamke aliyevalia nguo la rangi la waridi ndiye mama.

Mafuriko haya yamesababisha ajali ua kustahabisha. Gari hili aina ya lori limeanguja na kulala katikati ya barabara kwa sababu ya maji mingi.

Mhudumu huyu anatumia kifaa cha sindano ili kuweza kutoa dawa kwenye chupa hilo ndiposa aweze kupea mgonjwa na aweze kumtibu vyema.

Mji huu limekumbwa na mafuriko. Maji yamejaa barabarani kiasi kwamba, magari mengi yamezama nusu au zaidi ya nusu. Kuna masongamano ya magari ya rangi mbalimbali na baadhi ya maeneo yanaonekana kama hifadhi ya magari hayo.

Watu hawa wawili wanajaribu kutoa na kuchoma takataka ili kuepusha watu kuwa wagonjwa na kuweka mazingira iwe safi. Pahala kama hapa huwa na uvundo mbaya sana na inaweza athiri afya ya mtu.

Mwanamke huyu ambaye ana kitambaa kwenye kichwa na amelivalia linda, anafuraha sana kuweza kuona maji masafi na anaweza kunawa mikono yake. Mahala hapa panakaa kuna ukame mingi sana.

Wakati wa mvua huwa wakati mgumu sana kutumia vifaa vya usafiri vya umma . Sababu hii huwa kwamba, waweza kuwa na mafuriko na kufanya vifaa hivi viwe na wakati mgumu sana kupita njiani. Tunaonyeshwa hapa pikipiki na bajaji ambazo zinapitia sehemu hatari sana.

Muuguzi huyu yumo katika wodi ya watoto wachanga hospitalini. Amevalia sare ya hospitali na miwani na anaonekana akiwa makini akimhudumia mtoto huyu, aliye kwenye kifaa maalum kinachotumiwa kuvuta hewa ya joto.

Mhudumu huyu wa afya au huyu daktari aliyevalia koti nyeupe na barakoa ya samawati anamchanja mgonjwa huyu kwa kutumia sindano ili aweze kuingiza dawa kwenye mwili yake.

Humu ni hospitalini na mhudumu wa afya anamdunga mama mkongwe sindano. Vilevile kuna wanawake ambao wamesimama na wamepiga foleni kule nyuma.

Huku kwenye vitongoji duni, huwa na manyumba ambayo hayajajengwa vizuri. Mvua inaponyesha kwa muda mrefu au nyingi sana, mara nyingi nyumba hizi hubomoka na kubebwa na maji.

Wanawake hawa hawana furaha yoyote. Wamebeba vibuyu vya maji vichwani vyao na mahala ambako wako, ni pahala penye kuna ukame mingi sana.

Chupa ya chanjo ya homa ya njano ikiwa na sindano inayoshikiliwa karibu nayo. Mandhari hii inaashiria umuhimu wa chanjo katika afya ya umma na kinga dhidi ya magonjwa.

Hapa kuna wanawake wawili na mmoja wa wanawake hawa ni mhudumu wa afya wa jamii na hao hutembea kwa manyumba tofauti tofauti, ili kuelimisha watu, umuhimu wa kuwa na afya bora.

Huyu ni mshauri wa afya wa jamii, wao hutembelea watu kwa nyumba zao ili kuwajulisha umuhimu wa kukuwa na afya nzuri na pia kuwapea ushauri wa jinsi wa kuishi vyema. Mshauri huyu anafanya kazi katika hospitali kwa hivyo anajua mengi kuhusu ubora wa afya.

Huku kuna mafuriko ya maji, ni kama kwamba ziwa limejaa na maji kutapakaa kila mahali, mtu huyu anamsukuma aliye na pikipiki ili waweze kuvuka hadi kule kwingine.

Hapa kumetokea tukio la dharura katika eneo la hospitali hususan sehemu ya ajali na dharura kama inavyoonekana kwenye bango la nyuma. Kuna kundi la watu wakiwemo wahudumu wa afya waliovalia sare nyekundu na mistari meupe.

Hapa hivi, twaweza kuona ghorofa ambalo limeanguka na kusambaratika kwa sababu halikukua limejengwa vizuri. Watu hawa wamekuja kushuhudia na kuona kile ambacho kimetokea, ili waweze kusaidia mahali ambapo panawezekana.

Mvua mingi huleta mafuriko na kwa ajili ya hayo, watu wengi hulazishwa kuhamia wanapoishi, kuenda kutafuta makao pahala ambapo pamekauka. Watu hawa walio kwenye mashua, wamekuja kusaidia wakaaji wa eneo hilo kuhama.

Mwanaume huyu ambaye amevalia nguo ya samawati na ana barakoa nyeupe, ni muuguzi wa afya au vilevile anawezaitwa daktari. Anampa mwanamke huyu ambaye ana nguo ya hudhurungi na barakoa ya samawati kichanjo.

Hapa ni hospitalini na muuguzi au daktari, anapeana huduma kwa mgonjwa, ambaye anakaa kuwa na wasiwasi na anajaribu kumwongelesha muuguzi huyo kujua kinachotendeka.

Hapa hivi ni hospitalini na huyu ni mhudumu wa afya aliyevalia blausi nyeupe na sketi ya samawati. Anampa mtoto huyu chanjo, kwa sababu yeye ni mgonjwa na ameletwa hospitali na mama yake.

Daktari huyu anampa mtoto mchanga dawa ili aweze kupona. Mtoto huyu ameshikwa na msichana mdogo ambaye anaweza kuwa dada yake au mama yake.

Mwanaume huyu ambaye ni mkongwe hakai mtu ana furaha yoyote. Amekunja uso na ni kana kwamba ana maumivu mingi sana. Mhudumu huyu wa afya amemdunga sindano na ameshikilia hapo ili damu isitoke.

Watu hawa wawili wamevalia mavazi za ulinzi wa kemikali. Wanahusika na kazi ya kuhifadhi au kusafisha vitu vilivyo na hatari.

Pahala hapa pametokea moto na imeathiri manyumba mengi sana. Twaweza kuona mabakio ya nyumba hizo na watu wamekusanyika hapo ili kuweza kushuhudia kilichofanyika.